Tangazo linalomuonyesha mwanamke mrembo aliyetumwa kufanya manunuzi ya vitu vya nyumbani kwa kutumia kadi ya ¨absa¨ ambayo inakuwezesha kufanya manunuzi na kutunza pesa vyote ukifanya manunuzi kwa kadi ya ¨absa¨.

Magari mawili moja likiwa na rangi nyeusi na lingine likiwa lina rangi nyekundu, yakiwa yamesimama nje ya benki ya kuhifadhia pesa, iliyopakwa rangi ya bluu yenye picha zilizobandikwa ukutani.

Usafiri wa aina ya magari yakiwa yamesimama ndani ya kiwanda, mmoja likiwa limesimamishwa juu kwa msaada wa chuma na lingine likiwa limesimama chini kwenye sakafu.

Jokofu la maziwa lililoandikw atasmati milki eitiem lenye rangi ya bluu likiwa lina michoro ya ng'ombe, pamoja na maandishi mengine likiwa limesimamishwa katika ukuta wenye rangi nyekundu, iliyochorwa vinywaji vingine.

Mwanamke mwenye nywele za kujiviringa, aliyevalia koti la bluu na shati jeupe akipanga chupa zilizojazwa maziwa kwenye mashelfu ya kuekea bidhaa tofauti tofauti.

Mwanaume wa makamu akiwa amesimama katika sehemu ya kufanya manunuzi, inayouza bidhaa zinazotokana na mnyama anayefahamika kwa jina la ng'ombe. Sanasana yakiwa maziwa pamoja na vitu vingine kama samri.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya chumba, ambacho nje kimebandikwa bango lililoandikwa kwamba hapo panapatikana maziwa, maziwa ya mgando pamoja na mayai.

Majokofu mawili ya rangi ya bluu bahari na bluu mkolezo yanayotumika kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, yanayokuja kununuliwa na watumiaji maziwa hayo.

Mwanamke mnene aliyevalia shati ya rangi ya kijivu na sketi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama nje ya duka ambalo limeandikwa kwamba linauzwa maziwa.

Vitanda na magodoro tofautitofauti vilivyotengenezwa kwa ufanisi, vikiwa vimepangwa ndani ya chumba kikubwa chenye taa kwa juu, ambavyo vinakuwa tayari kwa maonyesho kwa ajili ya wanunuzi.

Samani tofauti tofauti, ikiweno vitanda pamoja na viti vya kukalia na meza vilivyo tengenezwa kwa ufanisi vikiwa vimepangwa ndani ya chumba kikubwa, tayari kwa ajili ya maonyesho kwa wanunuzi.

Mkokoteni uliotengenezwa na chuma, ukiwa umesimamishwa nyuma ya kitanda ambacho kimetengenezwa na mbao; kikiwa tayari kuingizwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mwanamke amesimama akisubiria wageni katika sehemu ya mapokezi, yenye saa na picha za ukutani pamoja na karatasi za matangazo ambazo zimebandikwa ukutani.

Sehemu ya jikoni iliyojengwa na kupangiliwa kwa ufanisi, ikiwa na picha za ukutani, ikiwa na mwanamke mwenye asili ya kiafrika aliyevalia gauni la mauamaua na mwanaume mwenye ya asili ya uzungu akiwa amevalia shati jeupe na suruali ya jinzi.

Soko la nguo tofautitofauti zilizoning'inizwa na zingine, zikiwa zimevalishwa katika midoli inayotumika kutangazia nguo lenye watu waliojaa ndani wakifanya manunuzi.

Mashati tofautitofauti ambayo ni mavazi ya kiume, yenye maudhui ya kazini au shule, yakiwa katika mauzo yenye punguzo la asilimia hamsini na tano katika kununua.

Nguo tofautitifauti za kiume zenye maudhui ya kazini zikiwa zimening'inizwa kwaajili ya maonyesho tayari kwaajili ya manunuzi ya wahitaji.

Viatu vya aina tofauti tofauti vikiwa vimepangwa katika kabati lenye rangi nyeupe katika soko la kuuzia vitu mbalimbali, vikionekana vina asilimia hamsini ya punguzo katika mauzo yake.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi, akiwa amebeba chombo kitakachomsaidia kubeba bidhaa atakazozitoa katika meza zilizopangwa bidhaa na kuzipeleka kwa ajili ya kuzilipia.